Kuna ukuta uliofunikwa na mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa katika msitu mdogo, kwa umbali kunaonekana sehemu ya jengo au muundo mwingine lakini mimea ndio inayoonekana zaidi na inafunika sehemu kubwa ya mimea hii.

Eneo la nje lililopambwa vizuri, kuna miti mirefu inayotoa kivuli. Chini pia kuna uzio mweupe wa mbao na viti na meza za nje. Kuna pia miundo inayofanana na paa za majengo ya kitamaduni na anga iko katika rangi ya samawati.

Meli mbili ndogo zikiwa zimetia nanga kwenye maji, meli iliyo mbele ina mistari meusi na mistari meupe na mekundu chini. Kwa nyuma upande wa mto au bahari kuna majengo yaliyojengwa kando ya maji na yanaonekana wazi.

Jengo lina kuta za rangi ya dhahabu hafifu na madirisha yenye milango ya matao. Mbele ya jengo hili kuna miti mikubwa yenye majani yanayotoa kivuli. Pia kuna magurudumu ya zamani kuna pia uzio wa rangi ya dhahabu hafifu unaotenganisha jengo la eneo ya mbele yenye nyasi na njia.

Jengo la ghorofa lina rangi nyeupe kwa juu sehemu ya chini ina rangi ya kahawia na kijani kibichi. Milango ya kuingilia ipo chini katikati kwa upande wa kushoto na upande wa kulia mwa jengo hili kuna majengo mengine madogo.

Ukuta mrefu wenye michoro mizuri ya maua na mimea mbalimbali, katika upande wa kulia kuna mti mkubwa, chini ya mti kuna ukuta na njia iliyotengenezwa kwa mawe na kwa umbali kupitia matundu ya miti kunaonekana kuna bahari au eneo la maji.

Jengo kubwa jeupe lililo na madirisha mengi na milango mikubwa. Mbele ya jengo hili kuna barabara na uwanja iliyowazi na Kwa umbali kuna magari yaliyoegeshwa kando na jengo lingine kuna pia nguzo ndefu ya umeme uliopita mbele ya jengo hili.